Magari mawili yamewekwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari la mbele ni ya aina ya subaru na ni ya rangi nyeusi na linafichua gari lingine la rangi nyeupe . Gari nyeupe pia lina paa refu.

Mikono miwili inashikilia noti mbili za Kenya. Noti moja ni ya shilingi elfu moja na nyingine ni ya shilingi hamsini. Noti hizi ni za muundo mpya wa Kenya.

Shada ya sarafu nyingi za chuma baadhi ya sarafu zina rangi mbili, thahabu na fedhaa na zinaonekana kuwa shilingi ishirini, kumi na hata tano.

Magari meupe matatu ya michezo yameegeshwa kando. Mbele ni gari la aina ya ford ,mstang and donge challenger yote yakiwa meupe. Nyuma kuna nyumba lenye paa la rangi ya manjano.

Bango jekundu lenye maandishi meupe ya Glory Forex Bureau likiwa limewekwa juu ya jengo. Dirisha la ghorofa ya juu imevunjika. Gari la polisi yenye taa ya bluu linaonekana kiasi chini ya bango hilo.

Soko dogo la bidhaa za asili ambapo kuna mikufu yenye mbali, mifuko ya ngozi na ya kamba inaning'inia. Soko hili lina muundo wa mbao na paa la bati.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari mmoja. Magari hayo yana rangi nyeusi, nyeupe na ya kijivu. Yote yakiwa ni ya kisasa na ya kifahari. Bingu zinaonekana zikiwa na mawingu machache.

Chumba kubwa lenye madirisha marefu, linaonyesha magari mingi mapya aliyopangwa, ghorofa ya chini ina vigae vya rangi ya kijivu, magari haya yanaonekana kung'aa na ni ya kisasa.

Rundo la ndizi mbichi zimesimama kwenye ndoo mbili zilizokatwa. Nyuma kuna kundi la mboga zingine ikiwemo mihogo, viazi vitamu na vitunguu. Ni mandhari ya soko.

Maboga ya aina tofauti tofauti yamewekwa kwenye boksi, baadhi ni maboga makubwa yenye rangi ya kijani na manjano. Chini kuna mapungo mengi marefu na nyembamba yenye rangi ya mazima.

Mkono unashikilia noti za Kenya ikiwemo shilingi elfu moja , mia tano na mia moja. Noti hizi zinaonyesha utajiri wa nchi na hazina ya taifa. Mfano wa noti mpya za Kenya.